Kituo kikubwa cha umeme kimesimama wazi. Nguzo ndefu zimebeba nyaya nene za kusambaza nishati. Miundombinu ya usambazaji nishati inaonekana imara chini ya anga safi. Gridi ya umeme inasimama kama ishara ya maendeleo ikihakikisha upatikanaji wa umeme.

Kituo cha umeme kimejengwa imara kikionyesha miundombinu ya usambazaji nishati. Nguzo za chuma zimesimama wima zikibeba nyaya za umeme na transfoma. Vifaa hivi muhimu vinahakikisha mtiririko dhabiti wa nishati, huku majengo madogo yakihifadhi mifumo ya udhabiti na ulinzi.

Transfoma ya umeme imefungwa kwenye nguzo mbili imara ikitoa nishati muhimu kwa jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali . Waya za umeme zimeunganishwa zikielekea kwenye mfumo wa usambazaji. Uzio wa chuma wa bluu unalinda eneo la mbele huku mimea midogo ikipamba mazingira ya nguzo.

Kituo hiki cha umeme kina nguzo ndefu za chuma zenye nyaya nyingi zinazosaidia kusambaza umeme kwa usahihi. Vifaa vya usambazaji vimewekwa kwa mpangilio mzuri kuhakikisha mtiririko thabiti wa nishati. Miundo hii mikubwa ni sehemu muhimu sana ya mfumo wa usambazaji wa umeme unaowezesha vifaa na mashine kufanya kazi kwa ufanisi.

Wafanyakazi waliovalia koti za usalama, wanatembea karibu na kituo kikubwa cha umeme. Mmoja wao anazungumza kwenye simu, huku akipita miundo ya chuma na nyaya za umeme, zinazoelekea mbali. Kituo hiki muhimu kinasimamia mtiririko wa umeme, kuhakikisha upatikanaji wa nishati.

Huu ni mtambo wa umeme ukionyesha transfoma kubwa na miundo ya usambazaji. Vifaa muhimu vya kituo hiki cha kupunguza na kusambaza umeme ,vinahakikisha usambazaji dhabiti wa nishati .Nguzo za chuma na nyaya za umeme ,huunda mfumo tata wa kuhamisha nguvu.

Mazingira asilia yamehifadhiwa vyema, yakionyesha usimamizi bora wa rasilimali. Chemichemi ya maji inatiririka kwa uhuru, ikisisitiza umuhimu wa vyanzo safi vya maji. Mimea asilia hustawi, ikitunza bionuwai muhimu. Uoto wa asili unadhibitisha juhudi za uhifadhi wa misitu.

Mazingira yamechafuliwa sana. Taka zimetapakaa kando ya mto. Usimamizi mbaya wa rasilimali asili unadhihirika. Maji yamechafuliwa na makazi duni yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Uharibifu wa mazingira unahitaji hatua za haraka.

Mazingira asilia yanakabiliwa na changamoto. Vyanzo vya maji vinahitaji usimamizi bora. Uoto wa asili unapaswa kulindwa ili kudumisha bayoanwai. Rasilimali hizi muhimu zinahitaji uhifadhi wa kudumu kwa vizazi vijavyo.

Mwanamke huyu anapanda mti akishiriki kikamilifu katika uhifadhi wa mazingira. Wengine wakiwa wamesimama karibu naye, wanashuhudia jitihada za urejeshaji wa rasilimali asilia. Shughuli hii ni muhimu, inakuzwa usimamizi endelevu wa msitu na udongo.

Hifadhi hii ya miti inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira ambapo watu hufanya mazoezi asubuhi. Rasilimali asili kama miti hulindwa kuimarisha hewa safi na utulivu. Shughuli hizi huonyesha matumizi endelevu ya ardhi. Eneo hili linaonyesha jinsi binadamu na mazingira huishi pamoja kwa amani na afya.

Wachezaji hawa wanatumia mavazi asilia wakionyesha umuhimu wa malighafi za kienyeji. Ngoma wanayoipiga huenda imetengenezwa kutokana na rasilimali za misitu, ikisisitiza matumizi endelevu. Vifaa hivi vya kitamaduni vinawakilisha hekima ya jadi katika usimamizi wa rasilimali.

Wanyama pori hustawi kando ya jiji, ushahidi wa uhifadhi. Mazingira haya adimu yasisitiza usimamizi bora wa rasilimali asili. Pundamilia huchungwa kwa uhuru ikionyesha utunzaji wa mfumo teknolojia. Hifadhi ya wanyama pori na mazingira ni jukumu letu sote.

Mazingira yamechafuliwa pakubwa na taka ngumu na maji taka. Mto umejaa uchafu kuashiria usimamizi mbaya wa rasilimali asilia. Uharibifu huu unatishia afya ya umma na viumbe hai. Ulinzi wa mazingira unahitaji hatua za haraka.

Bustani hii ya miti ni mfano wa uhifadhi wa mazingira. Miti mikubwa inawakilisha usimamizi bora wa rasilimali asili. Eneo hili linatoa fursa kwa starehe, huku likitunza baonuhai muhimu. Uwepo wa mimea tele unasisitiza umuhimu wa kulinda urithi wetu wa asili.

Anga safi huakisi mawingu meupe juu ya ardhi iliyostawi kwa mimea mingi. Mandhari ya kijani kibichi inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali asili kwa uendelevu. Milima kwa mbali inakamilisha taswira hii ya utajiri wa bayonwahi ikisisitiza haja ya kulinda urithi wetu wa asili.

Wanafunzi wanajifunza kwa bidii wakitumia kompyuta, wakishiriki kikamilifu katika mfumo wa elimu mtandao. Jukwaa hili la kidijitali, linawezesha upatikanaji wa maarifa kwa urahisi, huku likikuza ujuzi wa kiteknolojia miongoni mwa vijana.

Maafisa wa wanyamapori wanasaidia kifaru labda kwa ajili ya usalama wake au kumpatia matibabu karibu na gari la usafirishaji. Juhudi hizi muhimu zinalenga kuhakikisha uhifadhi wa viumbe hai na usimamizi endelevu wa mali asili.

Mwanamke mzungu anamnywesha ndovu mdogo chupa ya maziwa akisimamiwa na wahudumu wa wanyama pori. Anasisitiza juhudi za uhifadhi wa wanyama pori na usimamizi endelevu wa mali asili. Wanyama hawa wanahitaji ulinzi kutokana na changamoto kama vile ukame na uhaba wa rasilimali.

Msitu huu mnene unawakilisha uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa rasilimali asilia. Miti mirefu na mimea mingi hudhihirisha utajiri wa bainuwai muhimu, kwa mifumo ekolojia yenye afya . Kulinda maeneo kama haya ni muhimu kwa vizazi vijavyo.

Mtu akinywa maji kutoka mfuko wa plastiki, akisisitiza umuhimu wa usimamizi endelevu wa rasilimali. Matumizi ya plastiki yanahitaji uangalifu wa uhifadhi wa mazingira.

Mazingira ya asili yametunzwa vyema, yakijumuisha majengo yenye paa za vigae, karibu na ziwa tulivu. Miti mirefu na mimea mingine inastawi, ikionyesha utunzaji wa rasilimali ya misitu na maji.

Mazingira ya wanyamapori yahitaji ulinzi dhabiti. Simba huyu akiwa nyuma ya uzio unawakilisha umuhimu wa uhifadhi wa viumbe haya. Rasilimali asilia zetu kama vile wanyamapori zinahitaji kutunzwa kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Mifumo ya ikolojia yenye afya huwezesha faru kutembea uhuru, ishara ya usimamizi bora wa maliasili. Uhifadhi wa viumbe hai, kama faru hawa, ni muhimu kwa kudumisha uwiano wa mazingira. Juhudi za kupambana na ujangili na kulinda makazi yao ni muhimu kwa uhai wao na sayari yetu.

Mazingira asilia yajitokeza wazi, mto ukitiririka tulivu karibu na mti mkavu. Uwepo wa maji safi na miti huashiria umuhimu wa uhifadhi wa vyanzo vya maji na misitu. Usimamizi endelevu wa rasilimali hizi, uhakikisha uhai wa viumbe hai na ustawi wa jamii. Kulinda mazingira ni jukumu letu sote.

Ndege huyu wa majini spoonbill wa Afrika anawakilisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira asilia na kusimamia rasilimali. Uwepo wake unakumbusha juu ya umuhimu wa kulinda maeneo oevu, vianzo vya maji na kuhakikisha uhai wa viumbe kama hawa.

Mlima mkubwa wa taka umejaa machafu mengi. Watu kadhaa wanachambua taka hizo, mmoja akitumia fimbo ndefu kuchunguza rundo la uchafu. Mazingira yamefunikwa na uchafu yakionyesha hali ngumu ya utupaji wa taka.

Twiga wawili wanatembea kwenye nyasi huku majengo marefu yakionekana nyuma. Anga ni buluu safi ikitengeneza mandhari tulivu ya wanyamapori na maendeleo ya miji.

Majiko haya ya kupikia yanawakilisha matumizi ya rasilimali asili. Ufanisi wao huadhiri uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelezi wa nishati. Kupitia teknolojia hizi, tunaweza kupunguza ukataji wa miti na uharibifu wa misitu. Hii ni hatua muhimu kuelekea uhifadhi wa bayoanuai na kupunguza hewa chafu.

Mnyama huyu mkali ambaye ni simba anawakilisha umuhimu na uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa rasilimali asili. Juhudi za uhifadhi ni muhimu kwa mustakabali wa sayari yetu.

Gari la abiria lenye mapambo ya kupendeza limesimama. Abiria wanapanda wengine wamesimama karibu. Huu ni usafiri wa uma wenye sanaa ya kipekee ukionyesha utamaduni wa jiji. Watu wanapitia shughuli zao za kila siku huku matatu likiwa kitovo cha harakati.

Barabara hii imejaa magari ya abiria, matatu yakisubiri wateja na mabasi yakipita. Watu wanatembea kando ya majengo marefu, ishara ya Nyeri Direct ikionyesha safari za mbali. Shughuli nyingi za usafiri wa umma zinaendelea kwa kasi.

Umati mkubwa wa wasafiri na wauzaji unashuhudia pilka pilka za usafiri wa umma. Daladala zimeegeshwa zikisubiri abiria, zikichanganyika na mazingira ya soko lenye bidhaa mbalimbali.

Mazingira ya jiji yamejaa shughuli ambapo basi la abiria, matatu limesimama katikati ya barabara. Gari hili la usafiri wa umma limepambwa kwa rangi maridadi na michoro ya kipekee likivutia macho. Watu wanatembea karibu baadhi wakipanda au kushuka huku majengo marefu yakizunguka eneo hilo kuonyesha uhai wa mijini.

Barabara kuu inaonyesha shughuli ya usafiri wa umma. Mabasi na magari mengine yanasonga kwa kasi yakibeba abiria kuelekea sehemu mbali mbali. Miundo mbinu ya barabara ni pana iliruhusu mtiririko mzuri wa magari.

Basi la abiria almaarufu kama matatu limesimama barabarani likiwa limepambwa kwa rangi za kuvutia kama vile chungwa, nyeusi na kijivu. Ubunifu wa michoro mikali na mistari yenye ncha kali unatoipa mwonekano wa kipekee.

Barabara kuu yenye magari ya kibinafsi na pikipiki inatumika kusafirisha abiria. Bodaboda ziko barabarani zikitoa huduma ya usafiri wa haraka. Usafiri wa umma unaonekana kuwa muhimu katika eneo hili.

Basi la abiria, maarufu kama matatu, limesimama barabarani likiwa na mapambo ya kipekee. Wanaume wamesimama karibu na gari hilo, wengine wakizungumza huku mmoja akiongea na simu. Ukuta wa mabati wenye nguo zilizonin’ginia upo kando ya barabara.

Mabasi mawili ya abiria aina ya matatu yamesimama barabarani Nairobi, tayari kubeba wasafiri. Magari haya meupe yana milia ya njano, yakionyesha huduma ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Gari la abiria limepakia mabango ya huduma za usafiri likitangaza njia za Nakuru, Chuka, Chogoria na Keria. Likana sacco na Mekina sacco zinatoa safari za VIP shuttle huku bei ya safari moja ikiwa shilingi mia nne hamsini. Huduma hizi ni za moja kwa moja.

Mitaani, mabasi ya abiria yamesimama yakipakia na kushusha watu. Msonamano wa magari na watembea wa miguu wengi unashuhudiwa. Shuguli nyingi za usafiri wa umma zinaendelea katikati ya jiji. Abiria wanasubiri usafiri.

Barabara yenye shughuli tele imejaa magari mbalimbali. Matatu na mabasi yamesimama mengine yakisonga polepole kwenye foleni. Miti mirefu imepandwa kando ya njia ikitoa kiburi mzuri. Msongamano wa magari unaashiria maisha ya jiji yenye pilka pilka huku usafiri wa umma ukichangia pakubwa.

Barabara kuu yenye shughuli tele ambapo usafiri wa umma umejitokeza. Daladala limesimama upande wa kushoto likionyesha huduma ya abiria. Pikipiki inasonga katikati ya barabara ikifwatiwa na gari ndongo. Juu kuna daraja la watembea kwa mguu likiunganisha pande mbili za barabara.

Matatu za abiria zimeegeshwa zikiwa na mabango ya Nakuru City Direct na barabara ya Nyeri Direct. Abiria wanapanda na kushuka wakitumia huduma za usafiri wa umma. Jengo refu linasimama nyuma, likionyesha mazingira mjini. Kituo cha mabasi kimejaa watu wakisubiria vyombo vya usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi. Magari ya abiria yanasonga pole pole, na mabasi yanapakia na kushusha abiria. Msongamano wa magari unaonekana wazi, huku watu wakisubiri usafiri.

Mabasi ya abiria yamesimama barabarani yakiwa na rangi ya bluu na kijani. Pikipiki imepaki karibu, ikisubiri abiria. Watu wanapanda na kushuka, wakitumia usafiri wa umma katikati ya jiji lenye majengo marefu.

Barabara yenye watu wengi, mabasi ya abiria yamesimama kando. Watu wanatembea wakisubiri usafiri au wakielekea maeneo yao. Majengo marefu yanatanda nyuma yakionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi. Usafiri wa umma unaonekana kuwa kiini cha maisha ya kila siku hapa.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa matatu zilizopambwa kwa rangi mbali mbali, zikisimama foleni. Mbele kuna matatu ya blue na manjano, iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia. Miti yenye majani mabichi inatoa kivuli kando ya barabara, na majengo yanaonekana kwa mbali.

Gari la abiria limesimama kando ya barabara likisubiri wateja. Ishara kubwa yenye nambari sabini na nambari nne inaashiria njia ya usafiri. Watu kadhaa wamesimama karibu baadhi wakipanda basi hilo. Mti mkubwa unatoa kivuli ikipamba mandhari ya jiji.

Mifereji mikubwa ya maji taka na mabomba ya usambazaji wa maji yamefichuliwa ardhini. Miundombinu hii muhimu inasimamia mtiririko wa maji safi na usafirishaji wa taka kuhakikisha huduma muhimu za jamii. Ujenzi huu unawakilisha juhudi za kuboresha usafi na upatikanaji wa maji.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye mabomba ya chuma yakionyesha upatikanaji wa maji. Mfumo huu wa usambazaji unahakikisha maji yanapatikana kwa matumizi. Usimamizi wa taka unaweza kuhitaji kudhibiti maji yanayomwagika chini na kuzuia uchafuzi wa mazingira.

Lori la taka limejaa kiashiria shughuli za usafishaji wa mazingira ,mzigo wa taka unaonekana wazi nyuma ya gari hilo tayari kusafirisha ,jengo refu nyuma linaweza kuwa chanzo cha taka hizo au eneo la ukusanyaji.

Mazingira ya udongo uliofurika yamejaa maji machafu yakiakisi anga hafifu. Kina kidogo cha maji kimeunda dimbwi ndogo katikati ya eneo lenye tope, likizungukwa na mawe na takataka chache. Hali ya unyevu na uchafu inajitokeza wazi, ikionyesha athari za mvua, au mkusanyiko wa maji.